Hizi ni dawa ambazo zimewekelewa juu ya meza na zimo kwenye box , zinaitwa Vaccine Amaril Stabilise. Mbili ziko juu ya karatasi ambayo ni ya maagizo na kuna moja ambayo ni kubwa kuliko hizo zingine, ambayo ipo kando ya box hilo.

Huyu ni mhudumu wa afya na anaonekana kumshughulikia mzee huku akimdunga sindano kwenye mkono wake. Amevalia barakoa na gauni la hospitali la blue . Mbele yake kuna kisanduku ambacho anakitumia kubeba sindano na dawa.

Magari haya yanaonekana kupita kwa kile ambacho kinaonekana kuwa kama maji ambayo yamefurika kutokana na mvua mingi. Pia, watu wanaonekana kuwa wamebeba miavuli, ishara ya kwamba bado kuna nyesha.

Chupa hizi ndogondogo mingi zimeekanishwa pamoja na zinaonekana kuwa kwenye sakafu ya nyumba. Ndani yamo, kunaonekana kuwa vitu vya unga unga, ambavyo vinaonekana kuwa labda dawa.

Wahudumu wa afya wanaonekana kuwa ndani ya kile ambacho kinaonekana kama tent na wanawashughulikia watoto wadogo. Mmoja anaonekana kuwa anampea mtoto dawa kwenye mdomo wake huku wengine wamesimama kando na mama ameketi akiwa amembeba mtoto wake.

Hii ni chupa nyeupe ambayo imewekelewa mahali ambapo ni pa blue na nyuma yake kuna chupa zingine mbili nyeupe imeandikwa pills for sex na pia kwenye chupa hiyo ina tarehe.

Watu hawa wanaonekana wakiwa wamesimama kwenye mstari mrefu, huku wengine wakiwa wameketi. Aliye mbele anaonekana kushughulikiwa na muhudumu wa afya, huku wote wakiwa wamevalia barakoa.

Mandhari haya ni ya hospitalini, mwanaume huyu anaonekana amelala kwenye kitanda ambacho ni cha hospitalini, huku ameekewa bandage kwenye kichwa chake, na kwenye mkono amewekewa line mahali ambapo dawa zitapitia kuingia kwa mwili wake.

Kibanda hiki kinaonekana kuwa na miti ambayo imepangwa kwenye sefu ,ambazo zipo nyuma ya bango. Chini ya bango hilo pia kuna chupa ambazo pia zimewekwa vile ambavyo vinaonekana kama dawa ya miti shamba na kwenye ukuta, kumeandikwa kile ambacho zinazosaidia.

Hili ni chupa la dawa ambalo limeekelewa juu ya meza. Lina kifuniko chekundu na limeandikwa MMR vaccine na linatumika kutibu measles, mumps na rubela hizi ambazo zinafahamika kuwa live virus .

Wanawake hawa watatu, wamesimama kwenye kile ambacho kinachoonekana kuwa, kiwanja kikubwa huku nyuma yao kuna miti na kwenye wamesimama kuna nyasi. Wamevalia makoti meupe ya maabarani na wamebeba maboxi mekundu ambayo yameandikwa zip line .

Hii ni hospitali ya meno. Kuna mgonjwa amelazwa kwenye meza huku ameufungua mdogo wake. Madaktari wawili wanamshughulikia huku wakiwa wamevalia glavu na barakoa na miwani.

Chupa hii ya dawa kutoka Nature's Bounty D3, inaonekana kuwa na dawa sabini na mbili ndani yake na ina kwenye chupa kunaonekana kumechorwa jua na wanasema kuwa ni kuongoza ukosefu wa vitamin D kwa mwili.

Picha hii inaonekana kuwa ya mtu ambaye anafanya kazi ya kupeana mitishamba ama mganga. Kuna chupa mbalimbali kwenye sakafu, na zina vitu vya aina aina, huku vingine vikiwa vimewekwa kwa kile ambacho kinaonekana kama uteo.

Haya ni mandhari ya hospitalini na daktari anaonekana kumshugulikia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye meza. Amevalia barakoa na glavu. Huku pia kando yake kuna muuguzi ambaye anamwangalia.

Unaonekana kuwa mfano wa choo ambao umeekwa na mmoja wa watu ambao wapi apo. Anaonyesha jinsi ambavyo ya kuosha choo hilo, huku akiwa ameshikilia sabuni ya chupa mkono.

Wanaume hawa wawili wako kwa kile ambacho kinaonekana kama kiwanja. Mmoja amevalia shati la buluu na longi nyeusi, huku mwingine amevalia sweta nyeupe na long'i za buluu huku wakiwa wana wanakimbizwa na na wadudu ambao wamejaa.

Haya ni mandhari ya hospitalini, kwenye nursery ambapo watoto ambao hawajakomaa vizuri kwenye tumbo za mama zao wanaekwa wakingoja kuwa wenye ambao wamaweza kujitegemea bila ku support na mashine. Watoto hawa wamelazwa kwenye vitanda vidogo vidogo.

Chupa hili la dawa linaonekana kuwa limesimamishwa kwenye meza, huku kando yake kuna kile ambacho kinaonekana kama bandeji na pia sirinji. Chupa hii ni inatumika kuuguza measles, mumps na rubela, na ni aina ya MMR vaccine .

Panaonekana meza nyekundu, na juu yake kuna chupa mingi aina tofauti tofauti pamoja na kikombe. Zinaonekana kuwa zimebeba vitu tofauti tofauti. Kando yake kuna bag na kiti ambacho juu yake kina vitabu viwili.

Hili ni boksi la dawa Vitamin D3 na kando yake kuna chupa lenye dawa hilo hilo yameekelewa kwenye meza na yamesimama kando ya mengine.

Mtu huyu anaonekana kuwa kwenye mandhari ya kampuni ambayo inatumika kuweka mizigo na amevalia mavazi kumkinga kupata au kunusa ugonjwa wowote au kemikali na amepiga goti huku akifungua kibuyu.

Mwanaume huyu anaonekana ameketi kwenye kiti, na anashughulikiwa na muuguzi ambaye amesimama na ameinama kumuangalia. Amevalia saa kwenye mkono wake, na wote wamevalia barakoa, huku muuguzi akiwa amevalia glavu.

Hawa ni wauguzi wa afya wanaonekana kwenye picha. Wamevalia koti nyeupe za maabara na wanaonekana kufunza watu jinsi ambavyo ya kuosha mkono na mmoja wao ameshika bango ambalo linaonyesha step za kufuata unapoosha mikono.

Ni tanki la maji ambalo limesimamishwa katikati ya kambi la wahamaji ama wakimbizi ambao wamejenga nyumba ndogo ndogo karibu na tanki hilo.

Mandhari ya hospitalini, mwanamke ameketi huku muuguzi ameinama kumshughulikia. Mwanamke huyo amevalia herini kwenye masikio na pia amefunga nywele yake.

Mnyama huyu anaonekana kuwa kwenye mahali ambapo hakuna maji na anaonekana kuwa amelemewa. Amelala chini mchangani na mgongoni mwake kuna mizigo. Hii inaonekana kuwa kutokana na ukosefu wa maji.

Haya ni mandhari ya hospitalini, hospitali ya kuuguza macho. Mgonjwa ameketi upande mwingine na daktari upande huo mwingine. Amevalia koti la maabarani leupe na anamuangalia macho mgonjwa kupitia kwenye kompyuta zilizo mbele yao.

Wanafunzi hawa wamo darasani wameketi, mbele yao mwalimu amesimama na amevalia barakoa. Mmoja wao amesimama pia pale mbele, pia yeye amevalia barakoa. Nyuma yao, nyuma ya mwalimu na mwanafunzi ambaye amesimama, kuna ubao na kumeandikwa.

Hizi ni dawa ambazo zimewekelewa juu ya meza huku zingine zikiwa ndani ya chupa na nyingine moja juu ya kifuniko zina rangi nyekundu na kando yao kuna kakijiti ambako kana color rangi tofauti tofauti.

Hizi ni dawa aina ya Frucan Capsules zimo mbele ya chupa ambayo huzibeba. Dawa hizo ni nyekundu na kwenye chupa kumeandikwa maelezo jinsi ya kutumia dawa hizo na kile ambacho kinatibiwa na dawa hizo.

Pikipiki hii inaonekana ikisukumwa katikati ya kile ambacho kinaonekana kama maji ambayo yamefurika ama mto, na mtu mmoja anaisukuma huku mwingine akiwa juu. Kwenye pikipiki hiyo kuna vibuyu ambavyo vinaonekana vimefungwa.

Muuguzi anaonekana kumshughulikia mtoto mdogo ambaye amebebwa mkononi na mama ambaye anamwangalia. Amevalia koti la maabarani leupe huku akimshughulikia.

Dawa hii iko kwenye chupa ndogo na kando yake kuna kile ambacho ni sindano. Dawa hii inatumika kuponya measles, rubella na mumps . Sindano hii iko juu ya tembe ambazo zimewekelewa kwenye meza.

Mandhari ya hospitalini ama kliniki cha kushughulikia meno, mgonjwa ameketi na kuangalia juu, huku ameufungua mdomo wake. Muuguzi pia amesimama na amevalia kwenye kichwa kitu ambacho kinaonekana kama taa ya kumulika kwenye mdomo wa mgonjwa.

Hili ni shamba la mahindi. Linaonekana kuwa na mihindi, ambayo imekomaa. Kwenye mahindi, kuna madudu ambao wanaonekana kushambulia mahindi hayo. Na ni wenye rangi ya brown .

Mandhari ya hospitalini ama kwenye kliniki, watu wanaonekana wamevalia barakoa, moja amevalia miwani na pia amevalia koti la maabarani. Wanaonekana kudunga sinano kwenye dawa, na kuvuta sirinji.

Watoto hawa watatu wametabasamu wamesimama chini ya mti, wawili wanaonekana kuwa wavulana huku mmoja ni msichana. Mikono yao ambayo wameinyoosha mbele inaonekana kuwa na matope.

Hizi ni tembe aina ya Sol D na zinatumika kuongeza vitamin D3 kwa mwili na Cholecalciferol .Dawa hizi ni taratini kwenye chupa hii.

Hii ni chupa ya Iron Plus, ambayo imetoka kwa kampuni ya Doctor's Recipes. Inaonekana kuwa ina vitamin C falten na Vitamin B6 na B12 . Inaonyesha kuwa ni optimum blood building formula na inaonekana kuongeza iron levels, kusupport red blood cells na kupromote energy production .

Hizi ni tembe nyekundu zinaonekana zimo juu ya meza zingine zimo ndani ya chupa ambayo imefunguliwa. Moja imo ndani ya kifuniko cha chupa hiyo ambacho kiko kando ya hizo zingine.

Mwili mwanamke mzima na mtoto anatumia kifaa cha kutoa majibu safi. Mwanamke anatumia kifaa cha klorini, cha kutoa majimba chofu miundo, fanya maji ya kunywa kuwa salama kwa kuongeza, klorini ili kuua vidudu kwenye maji.

Mafuriko makali barabarani, ambapo maji yamejaa na kufurika sehemu kubwa. Magari mawili aina ya tuktuk yenye maandishi master mind na wisdom yamekwama ama yanapita kwa shida katika maji hayo mengi.

Hizi ni chupa nne za tembe moja ni inatoka Nodic naturals, nyingine inatoka Nao na nyingine inatoka Mini Body cream halafu ya mwisho inatoka Pure and Capsulations.

Haya ni mazingira ya hospitalini, watu wanaonekana wakiwa wameketi, huku wakiongeleshwa na wale ambao wamevaa, makoti meupe ya maabarani, mmoja mama mmoja ameketi mbele ya yule ambaye amevaa koti la maabara, na anaonekana akiwa amevaa kitu kama tochi kwenye kichwa chake.

Haya ni mazingira ya hospitalini, hospitali ya meno na mtu anaonekana akiwa ameufungua mdomo wake na mwanamke mmoja ambaye amevaa koti la maabara anaonekana kuwa anamshughulikia huku amevaa miwani na anatumia vifaa viwili. Mwingine kwenye upande ambaye haonekani anaonekana kumsaidia.

Watu wanne wanaonekana ndani ya kile kinachoonekana kuwa kituo cha ukarabati au hospitali ya tiba ya viungo, wawili kati yao wamevalia koti nyeupe za maabara na anaezakuwa wafanyikazi wa afya au wataalamu wa viungo. Mtu mmoja kati yao amefungwa kwenye mfumo wa kamba na kiti ambayo mara nyingi hutumika katika tiba ya viungo kusaidia wagonjwa kitembea.

Hii ni bango la kumtangaza daktari kalasinga. Na kwenye bango kumwekelea vitu tofauti tofauti ambavyo vyomo juu ya kitu kinacho onekana kama meza ambayo imetengenezwa kutokana na mbao. Pia ameonyesha vile vitu ambavyo anavyovifanya na pale chini kuna nambari ya simu ya kutumia kumpata.

Daktari amesimama amevaa barakoa na koti jeupe la hospitalini, anaonekana kumshughulikia mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti, na anaonekana kukunja uso wake kutokana na uchungu anaousikia, kando ya daktari kuna kisanduku cha bluu ambacho kinaonekana kuwa kilikuwa kimebeba chanjo ambayo anaitumia kwa mgonjwa huyu.

Mwanamke mmoja amelala kwenye kitanda cha hospitalini huku mwingine akisimama akiangalia kwenye mdomo wake . Amevaa koti jeupe la hospitalini na barakoa. Kwenye ukuta, kuna bango ambalo linaonyesha umuhimu wa kutunza meno na aina za dawa za kutumia kuosha meno.

Daktari amesimama huku mgonjwa ameketi na wametabasamu. Nyuma yao kuna meza ambalo lina kompyuta ya mkononi juu yake pamoja na simu ya mkononi.

Mwanamke ameketi na mwingine amemwekelea mikono kwenye kichwa chake na kwenye mikono hiyo kuna saa. Mwanamke huyo amevaa shati jeupe ambalo lina maandishi mekundu na kitambaa chenye rangi nyekundu kwenye bega lake.

Watu kadhaa wanaonekana wakivuka mto au mkondo wa maji unaoonekana kuwa na kina kifupi huku baadhi yao wakisaidiana. Mandhari inaonekana kuwa nje na kuna mimea na miamba karibu na maji. Inawezekana wanavuka eneo lililofurika au mkondo wa kawaida wa maji.

Hii ni chupa ya virutubisho vya SheNeed follic acid and iron . Virutubisho hivi vimeundwa kusaidia kuongeza nishati na kinga kubwa, kuboresha ngozi, nywele na kucha, kurekebisha uzalishaji wa seli za damu na kusaidia ukuaji wa afya wa fetasi .

Mtu huyu anaonekana kusafirisha mali yake kwa kutumia mashua kwenye maji ambayo labda yamefurika, ama kwenye mto mkubwa. Mtu huyo amesimama huku mali yake yamejaa kwenye mashua hiyo.

Mwalimu amesimama mbele ya wanafunzi ambao wameketi kwenye madawati. Wameinua picha tofauti tofauti. Kwenye kuta za darasa kuna bango. Moja lipo kando na lingine lipo pale nyuma.

Hiki ni choo kidogo au jengo la usafi wa mazingira, choo la shimo labda. Kimejengwa kwa matofali na paa la bati na kimezungukwa na mimea katika eneo la vijijini. Karibu na jengo hilo, kuna muundo wa saruji unaofanana na kisima au mfumo wa kuvuna maji. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili yenye miti na mimea.

Wanawake watatu wameketi, wanaonekana wakiwa wamevaa kwenye mabega yao vitambaa ama nguo ambazo zina madoadoa kwenye vichwa vyao wamefunga vitambaa, wawili vyeusi, mmoja cha cheupe. Hawa wanaonekana kuwa wamevaa kulingana na mila na desturi zao, mbele yao kuna uteo ambao una vitu ndani yake.

Hii ni lori aina ya exhuaster , linatumika kutoa uchafua kwenye mashimo ya kuwekea kutoka kwenye vyoo. Gari hilo limesimama na nyuma yake kuna watu wawili ambao wanaoneka wamesimama huko. Anga zinaonekana kuwa tulivu. Kando kando ya lori hilo kuna nyasi za kijani.

Mtu ameshikilia chupa mbili za dawa ambazo zimetambuliwa kama dawa za kurefusha maisha ambazo zinatumika kutibu maambukizi ya virusi vya Ukimwi na kusaidia kudhibiti maendeleo haya ya Ukimwi.

Kundi la watu wanaonekana kuelekea pale ambapo kuna moshi mweusi na moto, kando ya kinachoonekana kuwa barabara na gari, gari linaonekana likiwa limebingirika. Kuna mtu ambaye ana pikipiki, kwa wale ambao wanaelekea kwenye moto huo.

Haya ni mandhari ya slums pale Nairobi Kenya na inaonekana kama eneo ambalo limeathiriwa na mafuriko, ambayo yameweza kuharibu mali ya watu kutokana na maji mengi kusomba vitu na kupita katikati ya makazi ya miundo, ambayo watu walikuwa wamesimamisha.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia sare za kijani na glavu anashughulikia mwili uliofunikwa kwenye machela hospitalini. Kitambaa ambacho kimeufunika, kina nembo ya neno St. John Ambulance. Mandhari ya nyuma yanaonyesha chumba kinachofanana na wodi au chumba cha kuhifadhia maiti chenye madirisha yenye nundu na meza iliyo na vifaa.

Mfanyakazi wa afya anaonekana kuwa mwanamke akiwa amevaa barakoa na sare ya matibabu. Anajaza nyaraka au kuchukua maelezo kwenye daftari. Ameketi kando na mtoto mdogo ambaye anaonekana kuwa mgonjwa au ambaye anapokea huduma ya afya. Kuna vifaa vya matibabu mbele yao huku sanduku jekundu na vitabu vikiwa mezani.

Wamama wawili wanaonekana. Mmoja anatembea kando ya mwenzake huku akiwa na kipasa sauti, huku amevaa barakoa na kando yao kuna nyumba za matope.

Mgonjwa anashughulikiwa na muuguzi. Amevaa herini kwenye masikio yake . Amedungwa sindano kwenye kidole chake. Kando yao kuna wengine ambao wamesimama kando ya meza na wameinama kuangalia makaratasi ambazo zimo juu ya meza.

Vitanda vya hospitalini vimepangwa upande kwa upande kwa vingine. Kunaonekana mtu ambaye amesimama katikati ya vitanda hivyo pia pale mbele kuna televisheni ambayo imewashwa.

Huyu ni daktari wa macho anamchunguza mgonjwa kwa kutumia kifaa kinachoitwa slit lamp . Kifaa hiki hutumiwa kuchunguza kwa undani sehemu mbalimbali za jicho kama vile kope, koni, iris , lensi na retina kusaidia kugundua magonjwa mbalimbali ya macho na matatizo ya kuona.

Vitambaa viwili vimetandikwa chini, kimoja chekundu, kingine cheusi, alafu juu ya vitambaa hivyo kumeekelewa vitu vya aina tofauti tofauti. Kando na kitambaa hivyo kuna mayai mawili na trei ambayo ina vitu vingine juu, na chupa ambayo ina maji ambayo yana rangi.

Watu wawili wanaonekana, mmoja amevaa barakoa na kanzu nyeupe ya maabara. Anatumia kifaa kinachoonekana kama pampu ya kunyunyizia dawa au maji, huku akitembea katikati ya rundo la vitu vilivyofunikwa, labda bidhaa au vifaa, ndani ya eneo linaloonekana kuwa ghala au jumba la kuhifadhia.

Dawa hili inatumika kuongeza madini katika mwili wa mtu pale anapopungukiwa nayo. Inafaa imezwe moja kwa kila siku, na zipo mia moja ishirini katika chupa hiyo.

Kundi la watu wamekaa nje, katika mkutano au mkusanyiko wa jamii. Wamekaa kwenye viti au chini wakiwa wamezunguka eneo fulani na inaonekana kuwa wanajadili jambo au wanashiriki katika shughuli fulani ya kijamii.

Hiki ni chumba cha wagonjwa mahututi. Kunaonekana madaktari wawili wanaomshughulikia mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda. Wanazifinya mashine na kumwingizia kwenye mdomo wake.

Hili ni eneo lililofurika maji kutokana na mvua kubwa, ambapo barabara imejaa na magari pamoja na pikipiki zimekwama au zinasafiri kwa shida kupitia kwenye maji hayo. Katika picha kuna gari jeupe linalo, lililozama nusu ndani ya maji, na pia kuna mtu anayeendesha pikipiki akipitia kwenye maji hayo.

Hii inaonekana kuwa ndani ya hospitalini ya watoto. Kwenye kitanda amelazwa mtoto mdogo ambaye anashughulikiwa na mhudumu wa afya, ambaye amevaa barakoa. Kule kwingine mama ambaye ako mjamzito amesimama na anamwongelesha mhudumu wa afya, huku mwingine kando yao akishughulika.

Chupa hizi zinaonyesha chanjo moja ya dawa ya measles, mumps na Rubella ambayo inafaa kuchanjwa kwa watoto ambao wana miezi tisa hadi miaka mitano, ili kuzuia kupatwa na magonjwa hayo.

Mazingira ni ya kwenye hospitali ya meno. Mgonjwa amefungua mdomo huku akiwa ameangalia juu. Kuna madaktari wawili ambao wako kwenye kando kando za mgonjwa na wamemweka katikati, mmoja amevalia miwani spesheli za kuangalia kwenye mdomo wa mgonjwa.

Mhudumu wa afya anaonekana kumpea mtoto dawa kupitia kwenye mdomo akiwa amefunga macho yake, ambaye amemshika amevalia kofia la njano na rinda jekundu anayempea mtoto dawa amevaa kofia nyeusi na miwani. Pale kando pia kunaonekana kusimama afisa wa usalama.

Eneo hili linaonekana limekumbwa na mafuriko na maji yamejaa barabarani na kuzunguka nyumba. Watu wawili wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo yenye matope, mmoja akiwa ameshika fimbo ili kujisaidia kupita. Nyumba zilizojengwa kwa mbao na mabati zinaonekana zikizungukwa na maji zikionyesha athari ya mafuriko katikati ya miongoni mwa watu.

Kundi la watu wamevaa suti za kinga na vifaa vya kunyunyuzia dawa miongoni mwao, wakitembea kwenye shamba la kijani kibichi, labda wakinyunyuzia dawa na kuua wadudu au magugu kwenye shamba hilo.

Watu wanaonekana kutembea ndani ya maji ambayo yamefurika nje ya nyumba zinazoonekana zimejengwa kwa matofali. Pembeni, kunaonekana mtoto ambaye ameshikilia mbuzi na wamesimama mlangoni amevalia mavazi mekundu. Nyuma ya mwanamume ambaye amevaa vazi leupe kuna mtoto pia ambaye amevaa vazi lekundu.

Mhudumu wa afya anaonekana kumchanja mtoto. Hii inafanyika kwenye mandhari ya hospitalini au kliniki na kuna mtu mkubwa ameshikilia mtoto wakati ambapo anapokuwa anachanjwa.

Madakatari wamevaa barakoa pamoja na glavu na miwani . Wanaoenekana kumshughulikia mgonjwa. Kando yao pia kuna mashine za hospitalini ambazo zimemulika mgonjwa.

Mwanamke mmoja amelala chini kwenye sakafu, amejifunika kitambaa kutoka kwenye miguu hadi kiunoni. Shati lake limeinuliwa ili kuacha tumbo lake nje, mwenzake amepiga magoti kando yake, anaonekana kuwa anamshughulikia kwa kumshikashika kwenye tumbo lake.